Kutunza meno ni jambo la msingi sana, kuyafanya meno kujiepusha na maradhi tofauti tofauti. Hivyo mtu anatakiwa kupiga mswaki angalau mara tatu kwa siku: asubuhi, mchana na jioni. mwanamke huyu anaonekana anatabasamu, anamfundisha mtoto wake jinsi ya kupiga mswaki.

Chumba maalumu cha hospitali, chumba hiki hutumika katika shughuli ya kung'olea meno, madaktari wawili mmoja akiwa amevaa koti la rangi ya bluu na mwingine akiwa amevalia koti la rangi nyeupe, wanaonekana wakiwa wanamtoa jino mgonjwa wao. Sambamba na hilo, chuma hiki kimesambazwa na taa zenye mwanga mkali, kwa ajili ya kumuwezesha daktari kufanya shughuli yake kwa umakini.

Sehemu ya chumba cha kisasa kinachopatikana hospitali, chumba hicho ni maalumu kwa ajili ya shughuli ya kung’olea meno. Mwanamke aliyevaa hereni ametanua mdomo wake akiwa anang’lewa jino na daktari aliyevaa glovu mikononi na akiwa amevaa barakoa.

Chumba maalumu katika hospitali kinachotumika katika shughuli ya kutibia na kung'olea meno, chumba hichi kimeandaliwa maalumu, ambapo huwa na mashine tofautitofauti zinazotumika katika shughuli hiyo. Madaktari na mabingwa waliovalia makoti ya rangi tofautitofauti wameonekana wakimtibu mgonjwa wao jino linalomsumbua.

Mafuriko ni miongoni mwa kitu kinachoharibu sana mazingira, kwani mafuriko hujaa na kuharibu miundombinu mbalimbali na makazi ya watu. Watu wamekusanyika mahali hapa kwa ajili ya kuwasaidia wenzao wasifurikwe na mafuriko, kwani gari zimeenda na mali mbalimbali.

Taka ngumu aina ya makopo ya vinywaji mbalimbali kama vile maji na soda, hukusanywa nakurudishwa kiwandani ilikuyeyushwa tena kwajili ya matumizi mengine, taka hizi hutolewa ilikuyafanya mazingira kuwa safi na salama kwa viumbe hai mbalimbali. Mwanaume aliye simama juu ya gari aliyevalia kofia na tisheti nyeupe anaonekana miongoni mwa watu wanao shughulikia zoezi hili.

Afya ya mazingira ni muhimu sana, haya mazingira hufanyika baada ya watu kutunza mazingira katika hali nzuri ,mazingira hayo yanaweza kutunzwa kwa kupanda miti ili kuongeza hewa iliyokuwa safi, watu hayo wamekusanyika na kupanda mti huu na kuweka mikono yao sehemu moja kuashiria ya umoja.

Mazingira mazuri tulivu ambapo nyasi zake zinakatwa kuwa ndogo na maua kufyekwa kuwa katika halli nzuri, sambamba na hivyo sehemu hii imezungukwa na miti inayotoa hewa nzuri ya oksijeni, inatumika na viumbe hai mbalimbali kwa ajili ya kuwafanya kuwa na afya nzuri.

Sehemu hii ya hospitali iliyozungushiwa vyuma, hutumika kuhifadhia mitungi mbalimbali ya gesi, mfano gesi ya oksijeni. Gesi hii hutumiwa na wagonjwa wenye uhitaji, kwani baadhi ya wagonjwa hushindwa kupumua bila msaada wa gesi hii.

Chumba cha kisasa kilichopakwa rangi nyeupe, kikiwa na jopo la madaktari wanaofanya shughuli ya upasuaji, wakiwa wamevalia nguo ya bluu, kofia kichwani, barakoa, na tochi kwenye mapaji yao ya uso, wakiwa wanafanya upasuaji. Chumba hicho hupatikana hospitali, ambacho hutumiwa katika shughuli za upasuaji.

Sehemu ya chumba maalum katika hospitali, chumba hiki hutumika na matabibu kuandaa vitu mbalimbali kwa ajili ya kuwatibia wagonjwa wao. matabibu hao wamezunguka sehemu hii wamevaa makoti meupe. Hii ikiashiria hali ya usafi ambapo wakichafuliwa na kitu wanaweza kuona sambamba na hivyo wamevaa barakoa kwa ajiri ya kujilinda na sumu mbalimbali, ambazo zinaweza kujitokeza katika eneo hilo.

Seheme ya chumba cha kisasa cha hospitali daktari akiwa amevalia koti jeupe akiwa anapima mapigo ya moyo ya mgonjwa wake, mgonjwa huyu akiwa amevalia fulana nyeusi yenye maandishi meupe kifuani kwake.

Sehemu ya chumba cha hospitali kilichopakwa rangi nyeupe. Chumba hiki kinaonekana kutumiwa na madaktari mbalimbali. Madaktari wawili; mmoja akiwa amesimama akiwa amevaa koti jeupe na barakoa sambamba na suruali nyeusi na mwingine akiwa ameketi akiwa amevaa koti jeupe akiwa amesuka nywele zake ndefu. Chumba hiki kinaonekana hutumika kwa shughuli mbalimbali za kidaktari.

Chumba maalumu katika hospitali ,chumba hicho hutumika katika shughuli mbalimbali za kitabibu ,mwanamke aliesimama mbele akiwa amevalia koti jeupe na kusuka nywele zake ndefu akionekana kuwa mtabibu katika eneo hilo, watu au wateja huja sehemu hii kujipatia huduma mbalimbali za kitabibu.

Chumba cha kisasa kilichopakwa rangi nyeupe, imewekwa shelfu kwa ajili ya vitabu. Chumba hiki kipo katika hospitali, kinachotumika na madaktari. Daktari ameketi akiwa amevalia koti lake jeupe na kunyonga tai yake akiwa amevaa shati la rangi ya bluu bahari, daktari anaonekana mwenye furaha na amani.

Sehemu ya chumba cha kisasa. Chumba hicho hutumika katika shughuli za kidaktari. Madaktari hao bingwa waliomzunguka mgonjwa wakiovalia makoti yao ya bluu na kuvaa kofia sambamba na barakoa wakizuia hewa mbaya isiwaingie. Madaktari hao pia huvaa barakoa hizo kujikinga na maradhi mbalimbali yanayoweza kuambukiza kwa njia ya hewa, hivyo wako mahali hapa kwa ajili ya kumtibu mgonjwa wao.

Sehemu ya hospitali mahali hapa imesimama jimbo la matabibu mbalimbali ambao baadhi ya watabibu hao wamevalia nguo za rangi ya bluu walioketi katikati, na pembeni kukiwa mwanaume aliovalia suti nyeusi pamoja na nyingine aliovalia makoti rangi nyeupe. Watabibu hao wanasaidia wagonjwa katika matibabu ya magonjwa mbalimbali.

Sehemu ya chumba maalum kwaaajili ya watoto chumba hicho hupatikana katika hospitali mbalimbali ambapo chumba hichi matabibu hushughulikia watoto tu haswa wale watoto wachanga. madaktari wawili waliosimama wakiwa wamevalia barakoa zao wanaonekana kuwa ni madaktari wazuri kuhudumia na kumfuatilia mtoto huyu ilikuweza kuwa na afya nzuri ili mtoto huyo pia wakisaidiwa na mashine pembeni mwao inahesabu.

Sehemu ya chumba maalumu cha hospitali almaarufu kama wodi ya watoto. Wodi hii ni maalumu kwa ajili ya kutunzia watoto wachanga, baada ya kuzaliwa. Mwanamke aliyesimama akiwa amesuka nywele zake ndefu na amevaa miwani, anaonekana ni miongoni mwa madaktari wanaowalea watoto hao.

Sehemu ya chumba maalumu katika hospitali. Chumba hichi ni kwa ajili ya watoto wadogo, hivyo watoto hupelekwa mahali hapa kwa ajili ya kupimwa uzito, na matibabu mbalimbali. Mtoto aliyening'inizwa akiwa amevalia koti lake jeupe anaonekana kupimwa uzito ili kutambua aina ya dawa ya kutumia, na nini afanyiwe ili kuongeza uzito wake.

Sehemu ya chumba cha kisasa kilichoandaliwa maalumu kwa ajili ya watoto wadogo. Chumba hichi kina vifaa maalumu kwa ajili ya kuwalea watoto wachanga. Mwanamke aliyeketi akiwa amemshikilia mtoto alofunikiwa na nguo nyeupe anaonekana kumlea mtoto huyo katika hali nzuri.

Sehemu ya wazi ya hospitali iliyotengwa kwa ajili ya kliniki ya watoto, watoto hawa hupatiwa tiba mbalimbali na chanjo kwa ajili ya kuwakinga na maradhi na magonjwa yanayoweza kuwasumbua watoto hawa wakati wa utoto wao. Madaktari wanajishughulisha kuwatibia watoto hawa ili kuwaweka katika afya iliyokuwa bora.

Dawa za asili ni zile dawa zinatengezwa kutokana na mitishamba mbalimbali kama vile mwarobaini, dawa hizo huaminika kutokuwa na sumu au kemikali mbalimbali ambazo zinapatikana katika dawa ya hospitalini hivo watu wengi huamini katika dawa hizi.

Sehemu ya soko. soko hilo hujihusisha na uuzaji wa bidhaa mbalimbali kama vile dawa asilia. Dawa asilia ni zile dawa zinazotokana na miti mbalimbali, ambapo dawa hizo huaminika kutokuwa na kemikali aina yoyote kwani hazitengenezewi hospitalini bali ni miti halisia.

Dawa asilia ni aina ya dawa zinatokana na mitishamba. Dawa hizi hutengenezwa kwa miti mbalimbali, kama vile miarobaini. Dawa hizi huaminika kutokuwa na kemikali mbalimbali ambazo zinaweza kumuathiri mtumiaji, hivyo watu wengi hupendelea kutumia dawa hizo, kwani ni bora.

Dawa za asili ni zile dawa zinazotokana na miti mbalimbali kama vile miarubaini, mikaratusi na kadhalika, dawa hizi huaminika kutokuwa na sumu yaani kemikali mbalimbali zinazoweza kumuathiri mtumiaji, sambamba na hivo dawa hizi hutumiwa sana na watu wanaoamini katika miti shamba.

Dawa za asili ni dawa zinazotoka na miti mbalimbali kama vile muharubaiji na kadhalika, dawa hizi huaminika kutokuwa na sumu au kemikali yoyote inayoweza kumuathiri mtumiaji. Dawa hizi zimefungwa katika kifungashio vyenye vizibo vya rangi ya kijani hili kuziweka kuwa salama.

Dawa asilia ni aina ya dawa zinazozalishwa na miti na vyakula tofauti tofauti dawa hizi huaminika kutokua na kemikali ambazo zinaweza kumuathiri mtumiaji, dawa hizi zenye rangi ya kijani zimetengenezwa na miti tofauti tofauti ambapo watu huziamini kua ni dawa bora kwani hazina kemikali zinazoweza kuathiri tofauti na dawa zile za hospitali.

Chupa hizi zimetumika kama kifungashio cha dawa mbalimbali za asili. Dawa hizi hutumika kutibia maradhi tofauti na zikiaminika kutokuwa na kemikali yoyote ile ambayo inaweza ikaleta athari au dosari katika afya ya binadamu. Enzi za nyuma mababu zetu walikuwa wakitumia sana dawa za asili kwa matibabu yao, wakiamini ni bora na salama.

Dawa ya asilia ni dawa iliyotengenezwa kwa mitishamba mbalimbali sambamba na vyakula lishe, ambao hutumika kutengenezea dawa hizo, dawa hizi kuaminika kutokua na kemikali yeyote ambayo inaweza kumuhathiri mtumiaji, hivyo watumiaji, hupenda dawa hii kwani haina madhara baada ya matumizi.

Dawa za asili ni aina ya dawa ambazo zinatengenewa kwa kutumia miti vyakula lishe mbalimbali. Dawa hizi huaminika kwa kutokuwa na kemikali yoyote ambayo inaweza kumuathiri mtumiaji, dawa hizi zimetengenezwa na kuwekwa katika vichupa tofautitofauti ambavyo vichupa hivi vina rangi nzuri na vizibo vyake vina rangi nyeupe ambapo juu kuna rangi tofauti. Dawa hizi hutumika kwa wingi sana kwani huaminika kutokuwa na kemikali yoyote inayoweza kumuathiri mtumiaji.

Dawa za kienjeji ni dawa za muhimu sana kutumia kwani dawa hizi hutokana na miti mbalimbali inayopatikana porini na majumbani, dawa hii pia haina kemikali ambayo inaweza kuathiri mtuaji sambamba na hizo wazee wa zamani pia walikuwa wakiamini katika dawa hizo wakati huo hospitali zilikuwa bado nichache

Dawa za asili ni zile dawa zinatengenezwa kwa kutumia miti shamba mbalimbali kama vile mwarobaini na kadhalika sambamba nao hivyo pia yapo matunda yanayotumika katika shughuli za kutibia watu kama machungwa ambayo yanatupa vitamini c watumiaji wa dawa hizi hujiepusha na matumizi ya dawa za hospitali ambazo husemekana kuwa na kemikali zenye kuathiri mwilini.

Dawa za kienyeji au dawa za asili ni zile dawa ambazo zinatengenezwa na mitishamba mbalimbali sambamba na vyakula tofauti tofauti. Dawa hizi huaminika kutokuwa na kemikali yoyote ambayo inaweza kumuathiri mtumiaji, hivyo watu wengi hupendekeza kutumia dawa hizi, kifungashio hichi kimetumika kuhifadhia dawa hii nzuri.

Dawa za kienyeji ni aina ya dawa ambazo hutengenezwa kwa mitishamba, sambamba na hilo dawa hizi pia hutengenezwa kwa vyakula lishe mbalimbali kama vile mapapai, papai hilo lililokatwa vizuri kuonekana kuwa na rangi nyekundu kuashiria kuwa limeiva, na hii hutumika katika kutengeneza dawa mbalimbali ambazo zinaweza kuwasaidia watumiaji, dawa hizi huaminika kutokua na kemikali ambazo zinaweza kumuathiri mtumiaji.